Ndizi hizi manne yameweza kuiva kwa kiwango cha kuliwa, taswira yake yapendeza sana. Tunda mzuri lenye afya kwa binadamu huvunwa kwa shamba kama mimea zingine.

Barabara hili lina magari mingi. Moja wapo ni mwanabiashara moja wa pikipiki. Anaonekana kuuza maziwa. Anaelekea nyumbani baada ya kutoka sokoni.

Mkulima huyu wa ndizi yu shambani mwake akiyavuna ndizi yaliyoiva. Ndizi hizi ni za kuliwa maana ayaweke vizuri na zinaliwa moja moja katika shamba hili.

Zizi hili la ngombe limejengwa katikati mwa shamba hili, kwenye zizi hili limejengwa na mabati kuzuia jua kali au mvua wakati ngombe anapokua analishwa na pia kando yake ni maji aliyowekewa kuyanywa baada ya kula ama kabla ya kulishwa.

Hapa ni kituo cha kupeleka maziwa, watu hawa wanafanya kazi ya kusanya maziwa kutumia bodaboda zao, ili wapeleke maziwa kwenye kampuni ya maziwa. Maziwa haya husanywa kwa wafugaji mbalimbali.

Shambani humu mna ndizi mingi sana inaonekana zenye afya nzuri ina maana kuwa ndizi hizi yauzwa sokoni kwa manufaa ya kupata hela.

Shambani humu mna ndizi yaliyoiva sana, yatosha kuliwa. Yapendeza sana kwa muonekano. Mkulima huyu amekawia kuyatoa kwa sababu ya kukosa soko.

Mfugaji huyu yuko katika harakati za kukamua maziwa. Kwenye uwanja huu ng'ombe huyu anaonekana mpole sana bila kutiwa kamba amesimama tu ukamuuliwa.

Shambani humu mwa ndizi kuna ndizi au matoke. Bado iko mbichi kwa muonekano ingawa inaeza liwa kwa kupikwa kama matoke. Mwenye ndizi hizi ameuza ili kupata mapato yake ya kimaisha.

Mfugaji huyu yuko katika zizini mwa ng'ombe akiwa anakamua maziwa. Ng'ombe huyu anaonekana mwenye maziwa mengi na ya kupendeza. Ng'ombe huyu anaonekana mkali maana shingo lake limeingizwa kwenye kipigo hiyo.

Mfugaji huyu anapea dawa ya kupe kwenye mifugo zake. Mfugaji huyu anaonekana mwenye bidii sana. Ameyafunga ng'ombe katika sehemu moja bila ya kusaidiwa na mtu yeyote.